Hiki kinaelezea zaidi kuhusu dawa .Kuna picha na maandishi . Kwenye picha kuna picha ya tikiti maji na inaeleza zaidi ikisema pata tiba kwa za asili kwa asili mia mia moja ndani na nje ya Tanzania na ukitaka kuwapata zaidi wameandika nambari yao ya simu.

Kuna machupa ya dawa, moja imeweza kuandikwa 'Vitamin D3 Potency Plus', chupa lingine limeandikwa 'Pure Vitamin D3' na kuna chupa lingine limeandikwa 'Now Chewable Vitamin D3'

Kuna chupa ya dawa ambayo ina kifuniko ya kijani. Kando yake kuna sirinji ambayo imelala na pia tunaona maandishi inayosema " Measles, Mumps and Rubella Vaccine live for twelve months of age and older ".

Chupa za dawa zinaonekana zikiwa nne. Chupa hizi tatu zina kifuniko, na moja kifuniko yake imefunguliwa. Kwenye vifuniko viwili juu kuna maelezo zaidi kuhusu dawa hizo, kuna kijikaratasi ambacho kimewekwa juu. Na kwenye vifuniko vingine kuna sampuli ya dawa hizi.

Tukio hili kuna chumba limechomeka, watu wamejaa kutazama kile kinachoendelea kuna wale wamevalia bui bui wamevalia kofia kichwani wamejifunika leso kuna yule amevalia buti kuna machumba za gorofa mingi zinazoonekana na takataka imejaa katika eneo hili.

Huyu ni mganga amekaa kwenye shuka na hapa chini kuna vitu vingi vya uganguzi kuna chupa , kuna mikebe , kuna kioo kuna karatasi na la mwisho kuna bibilia.

Hapa ni shambani na kuna mimea inayoonekana ambayo ni ya rangi ya kijani, kuna mtu amesimama akinyunyuzia dawa, mtu huyu amevalia aproni nyeupe na buti nyeusi, mkononi mwake amevalia glavu za samwati.

Hawa ni watu wengi sana, kuna wale wameinama na kuna wale wamekaa kwa viti, watu hawa wameinua mikono juu na wamevalia barakoa, tunaona kuna miti inaonekana na mabati ya nyumba.

Kunaonekana kuwa na Chupa aina mbali mbali, chupa hizi zimefunikwa na kundo ya chupa hizo Kuna baiskeli na Kuna kibao kimoja kinachosema Dr Mbuba tiba ya Magonjwa. Anamtibu Magonjwa mbali mbali kama vile, nguvu sa kiume, kisonono mapenzi na kadhalika.

Hii ni siku ya kuadhimisha siku ya kusikia nchini. Tunaona kuna watu wamevalia shati zenye zimeandikwa world hearing day . Kuna mama mmoja anamhudumia mzee aliyekaa. Anamwangalia sikioni mwake.

Meza na viti, watu wamevalia barakoa kuna wale wamekaa na kuna wenye wamesimama, kuna moja anakagua karatasi na kuna mama amesimama akitazama.

Hizi ni dawa ambazo ziko kwa chupa, chupa yenyewe imeweza kufunguliwa na dawa hizi ziko chini, kuna moja ambayo iko ndani ya kifuniko na dawa hizi ni ya rangi ya nyeupe.

Kuna watu watatu. Kuna wanawake wawili na kuna mtoto . Mama mmoja amebeba mtoto na mwingine ni mhudumu wa afya. Mhudumu huyu wa afya amevalia miwani na mama mbaye amebeba mtoto amevalia kofia kichwani.

Maji yamefurika hapa. Watu wanatembea kutumia vijiti ndio wasizame. Nyumba zao ni za matope, zingine ni za mabati. Ndizi zinaonekana na mabati ya nyumba inaonekana pia.

Wanafunzi wamepanga foleni kuchota maji. Mikononi mwao wamebeba chupa. Wawili ni wa kike na mmoja ni wa kiume. Kuna tangi iliyo na maji na ina maandishi inayosema ''Tunakunywa maji safi'', na mwalimu amesimama kando akitazama.

Kuna maafisa wawili wanasimama kutazama shughuli inayoendelea, Kuna nyasi, Kuna ukuta, majumba ya kighorofa ,kuna Lori ambayo inazoa takataka.

Huyu, amesimama juu ya gogo. Kijana mwenyewe, amevalia shati ya samawati na anajishika kwapa. Kwenye eneo hili, kuna maghorofa na kuna jumba moja, ambalo limeweza kuporomoka.

Mtu mmoja ambaye anatazama jinsi kibao kilivyoandikwa, kibao kenyewe kimeandikwa daktari chinkoko kimvuta mpenzi biashara nyota. Kando yake kuna miti ambaye ina matawi mengi sana.

Ni chupa ya dawa ina kifuniko nyekundu na imefunikwa . Chupa yenyewe ina maandishi kutoka nje yasemayo MMR vaccine inatibu measles, mumbs and rubela live virus na ina kiwango cha twenty milligrams .

Jumba hili ni jumba ndogo sana, ni jumba ambalo lina milango miwili, milango yenyewe imefungwa. Kuna mabati inayofunika milango hiyo ili mtu asiweze kunyeshewa, kuna nyasi inayoonekana na miti ikiwa mingi.

Eneo hili limekauka. Ni mti mmoja tu unaonekana katika eneo hili. Mti wenyewe umekauka, hauna matawi yoyote. Kuna mawe mengi katika eneo hili. Pia nyasi inayoonekana imeweza kukauka kabisa na pia mawingu inaweza kuonekana katika eneo hili.

Chupa ya dawa na ina kifuniko ya samawati , ina maandishi inayosema M-M-RvaxPro powder for suspension for injection in pre filled syringe IM or SC use .

Ziwani, mwanaume mmoja amesimama majini. Mkononi mwake, ameshika kijiti. Mashua iko ndani ya maji. Kwenye mashua hii, imebeba vitu vingi kama, godoro, manguo, begi.

Huyu ni mama mmoja mjamzito. Anaonekana kuwa katika hali ya kukaribia kupata mtoto. Tunaona kuna mkunga ambaye amevalia barakoa na mikononi mwake amevalia glavu. Mama huyo mjamzito amekaa kwenye kiti.

Mwanamke huyu ameinama akiwa anatabasamu, anachota maji kwenye mfeleji maji yenyewe inaenda kwenye kibuyu. Kibuyu imeekelewa ndani ya baseni. Katika eneo hili tunaoana nyumba ni za mabati na kuna kamba ambayo nguo zimeanikwa.

Watu watatu wanaonekana, mama mmoja amekaa kwenye kiti na amebeba mtoto mdogo, mama mwingine akiwa ni muuguzi amevalia barakoa, amevalia miwani na amevalia koti na mkononi mwake amebeba dawa. Tunaona kuna Manyatta zinaonekana Kwa umbali.

Hii ni chupa ya dawa, chupa yenyewe ina dawa ndani na kifuniko yake ni ya rangi ya samawati. Kuna maelezo yanayosema; MMR Vaccine What You Need to Know . Kisha kuna swali inaulizwa; ''Mbona upate chanjo?'' Swali lingine linauliza; ''Ni nani anayechanjwa?''

Hii ni chupa ya dawa, dawa yenyewe ni ya miti shamba. Ina kifuniko ambayo ni nyeupe na inafunika dawa hiyo. Inayoeleza zaidi kuwa ni mwarubaini Health drink Neema mkilifi.

Hapa tunaona kuna pikipiki na kuna mwendeshaji aliyekaa juu, mwendeshaji huyu amevalia shati ya kitenge na amevalia barakoa. Anazungumza na mzee mwingine ambaye amevalia barakoa na amevalia kanzu.

Eneo hili lina kiangazi, watu wamekuja kuchota maji, toroli zimesimamishwa kando na mitungi pia, mitungi zingine ziko juu ya toroli, watu wamesimama wengine wanachota maji.

Hizi ni dawa za miti shamba , dawa moja iko kwenye chupa na ingine iko kwenye mkebe , dawa moja inasema mtiki nguvu za kiume madawa mengine imeandikwa mkoko.

Kuna mama mmoja na mtoto mdogo mchanga sana. Mama huyu amebeba mtoto na amekaa kwenye kitanda, tunaona kuna neti na kuna meza pale ya wagonjwa.

Hapa ni hospitalini na mvua inaonekana kunyesha sana na maji yameweza kufurika, hapa nje tunaona kuna hema ambayo imesimama kuna maua nje ya hospitali hiyo na kuna kibao kinasema Ahero County Hospital.

Kisanduku hiki kina dawa ndani. Imeandikwa gentle to your system na inaruhusiwa na daktari. Slow Fe slow release iron . Unaitumia mara moja kwa siku na ina high potensy . Ina dawa sitini ndani.

Mama huyu anadungwa sindano amevalia barakoa, machoni mwake amevalia miwani na kichwani amefunga nywele yake na kitambaa, anayemdunga sindano pia amevalia barakoa na kwenye meza kuna jina limeandikwa KEMSA.

Mtu huyu, ameketi chini. Amekalia kwenye kiti cha plastiki. Mtu huyu amevalia apron ambayo ni nyeupe. Mikononi mwake amebeba chupa ambazo ni za dawa. Chupa zenyewe zina maandishi, maandishi madogo yasiyoonekana.

Watu wamejaa hapa sana, kuna wale wamekaa chini na kuna wale walioinama, watu hawa wamevalia barakoa na kila mtu anainua mikono yake juu, kwenye mazingira haya kuna miti na kuna jumba dogo lililo na mabati juu.

Mafuriko yameweza kutokea katika sehemu hii; tunaona maji yako kila mahali. Kuna watu wawili wako ndani ya hayo maji . Maji hayo yameweza kubeba vitu ,kama vile kuna kitanda kinachoonekana ndani ya maji. Kuna mbao zinazoshikilia nyumba hizo za mabati . Kuna viti na nguo ambazo zimeweza kuegezwa kwenye mbao hizo.

Kuna wauguzi wawili mmoja amekaa chini mmoja amesimama kisha kuna yule amekuja kuhudumiwa amelala chini amepanua mdomo. Wale wauguzi wanamhudumia wanaosha mdomo wake.

Kibao hiki kinaeleza zaidi kuhusu SIHA HEADACHE SOLUTION . Dawa hii inatibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa, matatizo ya kisunzi cha mara kwa mara, tatizo la kupoteza fahamu na kuwa na kizunguzungu.

Mgonjwa amelala kitandani. Anaonekana kuwa na ugonjwa wa mdomo. Muuguzi anamtibu mgonjwa huyo mgonjwa amepanua mdomo na muuguzi amemuekea mashine kwenye mdomo wake kuona ni tatizo gani aliokua nalo.

Maji imefurika kwenye nyumba hizi na pia tunaona matawi ya ndizi miti kadha wa kadha inaonekana kuna mtu mmoja anaonekana akiwa amesimama mbele ya nyumba katikati ya maji.

Hizi ni dawa. Tunaona dawa hizi ni za rangi ya samawati. Zina ziko kumi dawa zenyewe. Na kuna maandishi inayosema, Azynthromysine tablets IP 500mg.

Chupa ya dawa ina rangi ya kijani, chupa yenyewe ina maandishi inayosema nature's beauty 3D 10000IU. Short term therapy for vitamin D deficiency immune health,72 rapid release soft gels .

Watu watatu, wawili wakiwa wahudumu wa afya na mmoja akiwa mtu wa kawaida, huyu asiye mhudumu wa afya amekaa chini, kuna viti viwili na kiti kingine kimeekelewa begi, kuna hema nyuma yao.

Daktari huyu anatangaza kazi yake kupitia kibao kilichochorwa. Kazi anayofanya na maandishi inayosema daktari Galazinga powerful witchdoctor love spells that work love charms and potions attraction charms na ukitaka kumpata zaidi ameweza kuandika namba yake hapo chini.

Katika barabara hii maji yamejaa gari zinapita kuna yule amebeba umbrella na kando ya barabara hili kuna jengo la gorofa na ukuta pia miti.

Mama huyu amekaa chini, amevalia koti nyeusi na barakoa. Mkononi mwake, amembeba mtoto mdogo. Mtoto huyu amefunikwa na kitambaa na kichwani amevalishwa kofia. Anaekewa dawa na mhudumu wa afya mdomoni mwake.

Kuna watu wawili wamevalia mavazi yakujikinga wamevalia aproni nyeupe na mikononi mwao wamevalia glavu ya zamawati, wamevalia barakoa moja anapanguza meza na mwingine amesimama kando pale, kuna viti vinavoonekana.

Maji yameweza kufurika kuna mwanaume mmoja anasukuma pikipiki lake pia tunaona kuna gari nyeupe inayoonekana kuna watu wanapita kuna miti inayoonekana.

Kuna msichana mmoja ambaye anaangalia akitabasamu. Mlango umefunguliwa na saa iko kwenye ukuta. Kuna meza na kuna michoro inayosema fine touch dental care .

Hii ni mifereji ya maji, sabuni imewekwa juu ya mifereji hio watu watatu wanaonekana wakinawa mkono wote wamevalia shati ya manjano . Wawili wamevalia barakoa na mmoja amebeba begi mgongoni.

Katika jengo hili, hii ni nyumba cha kuhifadhia wagonjwa, kuna watu wawili mmoja akiwa amelala juu ya kitanda na mwingine amekaa juu ya kitanda, nyumba hili limefungwa, kuna besheni ya rangi ya samawati na chupa ya maji.

Hii ni dawa, dawa yenyewe imeandikwa CBD myaderm CBD pain Cream double strength relief in minutes 2400MG CBD net weight 500grams .

Wanawake hawa ni wajawazito, Watatu wamekaa kwenye kiti. Mmoja wao amelala chini. Anahudumiwa na mama mmoja ambaye miaka yake imeenda san,; ni mzee. Amevalia nguo ya rangi ya samawati.

Katika eneo hili kuna watu wawili , watu hawa wamekaa kwenye viti . Viti vyenyewe ni vieusi . Wamevalia barakoa , mmoja wao amevalia miwani . Kuna mashini ya kushona barakoa na kuna barakoa nyingi juu ya meza.

Mtoto huyu anapokea chanjo, amebebwa na mamake akipewa chanjo na mhudumu wa afya mama huyu aliye na mtoto kichwani mwake, ameweka matuta na muuguzi nywele yake imenyooka na kulainika.

Mwanaume huyu anahuzunisha sana. Mkono wake ameushika kwenye kifua na amevalia saa, amevalia barakoa. Anadungwa sindano na muhudumu wa afya.

Hili ni jumba la upasuaji. Kuna wahudumu wa afya watano wamesimama. Wamevalia nguo zao za kufanya kazi, wamevalia barakoa, kichwani wamevalia kofia, mikononi wamevalia glavu.

Kuna mzee mmoja ameketi chini ya kiti, na kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia barakoa, anaweza kumdunga sindano mwanaume huyu, kuna watu wengine wanatembea, majumba ya kighorofa yanaonekana, na magari yameegezwa.

Hapa ni darasani. Kuna wanafunzi wamekaa na mwalimu amesimama. Kuna ubao ambao umeandikwa. Kuna mwanafunzi mmoja ambaye amesimama, amevalia barakoa. Mwalimu pia amevalia barakoa na ameshika kiuno.

Hii ni chupa ya dawa. Kifuniko chake ni nyeusi. Kwenye dawa hii maandishi inasema glympia pharmaceuticals, vitamin D3 50,000 IUD ml .

Kuna watu watatu, wawili wa kike wanavyoonekana. Wawili hao wamevalia barakoa na muuguzi amevalia miwani. Mama mmoja amembeba mtoto na muuguzi anampa chanjo mtoto huyo.

Hii ni chupa ya dawa iko juu ya meza, chupa hii imeweza kufunikwa na ina maandishi inayosema GHUDATUN, dawa ya tezi dume kupanuka 100% natural.

Chupa hizi ni chupa tofauti tofauti lakini ianaonekana kutibu tatizo moja ,ni chupa nne, chupa moja imeandikwa zero sugar vitamin D3 ,chupa nyingine imeandikwa chewable vitamin D3 , nyingine imeandikwa vitamin D3 potential na ya mwisho ikandikwa pure vitamin D3 .

Katika jumba hili kuna watu watatu. Mwanaume mmoja, mwanamke na mtoto msichana. Mtoto huyu anafunzwa kutembea. Hapo chini tunaona kuna mpira. Dirisha pia imeweza kufunguliwa na nje tunaona kuna miti.

Huyu ni mlinda lango. Miguuni mwake amevalia buti na amevalia sare rasmi ya kazini. Amevalia barakoa na kichwani amevalia kofia. Ananawa mkono katika tanki moja iliyo na maji, sabuni kando na ndoo chini ili maji anayonawa yaweza kwenda huko.

Hii ni chupa ya dawa. Chupa hii ni rangi ya hudhurungi na imefunikwa. Kando yake Kuna sirinji iliyo na sindano. Kwenye dawa hii imeandikwa polio vaccine injection only 10 milligram

Kuna muuguzi pale, ameweza kuvalia barakoa na amevalia koti nyeupe na kuna mama ambaye amelala pale kwenye kitanda. Mama huyu amepanua mdomo na muuguzi anamshughulikia meno yake kwenye ya kibao kimeandikwa " Kinga Africa Friden Toll"

Nchi ambayo ina kiangazi. Tunaona miti na nyasi imekauka. Hamna maji. Wanawake wanaenda mtoni kutafuta maji. Wamebeba mitungi kwenye migongo yao. Mwanamke mmoja amebeba mtoto.

Hapa ni hospitalini, chumba lenyewe ni la kuangaliwa meno, kwenye jumba hili kuna televisheni na katika kipindi hiki kinachoonyeshwa kwenye televisheni kuna mzee mmoja ambaye ameonyeshwa ,mlango umefungwa.

Watu wengi wamejumuika pamoja. Kuna wale wamesimama na kuna wale ambao wamekaa chini. Kuna wale wawili wameweza kuvalia tishati za manjano na kuna kibao ambao kimeandikwa " Kenya HIV AIDS Business Council, We talk Protection ".

Kuna watu mzee mmoja ambaye amevalia barakoa. Shingoni mwake amejifunika kitambaa cha maasai, na amevalia mavazi ya kimaasai. Kuna muhudumu mmoja anamdunga sindano mbegani. Muhudumu huyu kavalia barakoa.

Katika sehemu hii, kumeweza kufurika na maji. Watu wanapita katikati ya maji hayo. Pia tunaona kuna nyumba na wanyama. Wanyama hao, ni kama mbuzi na ameweza kujikinga nje ya nyumba moja.

Hapa ni kijijini, watu wanaonekana wamepiga foleni. Watu hawa wamebeba zawadi mikononi mwao. Kuna gari ambayo imebeba vibuyu juu yake, na kuna watu wanaotoa mizigo kwenye gari hilo.

Moto umewaka katika eneo hili. Moto huu umesambaa kila mahali. Kuna wazima moto wawili wanajaribu kuzima moto huo. Wamevalia mavazi ya kuwazuia ili wasiweze kushika moto huo wala kupata joto kutokana na moto huo.

Dawa hizi ni za tembe, dawa zenyewe zimetolewa kwa kijikaratasi hiki ambacho kimeandikwa planet , dawa zenyewe ni za rangi tofauti tofauti pia kuna maji, maji haya yako ndani ya kikombe cha maji.

Mlango unaonekana hapa, ukuta, tunaona kuna viti viwili ns pia kuna meza. Kuna watu watatu, kuna muuguzi, mtoto mdogo, mwanaume mmoja. Muuguzi huyu amevalia nguo ya daktari na amevalia barakoa.

Maji yameweza kufurika katika eneo hili. Kuna gari moja, nyeupe, ambayo imekwama katikati. Mabati yanaonekana ya rangi ya nyekundu. Miti zinaonekana na taa inawaka ikieneza mwangaza kila mahali.

Maandishi ya dawa hii inasema Serum institute ; Measles , Mumps and Rubella Vaccine (live) I.P. . Imeandikwa 0.5 ml ,na inapeanwa dozi moja .

Rangi ya hudhurungi imefunikwa na kifuniko cha rangi nyeusi, ni chupa ya tembe. Chupa yenyewe ina maandishi yanayosema country life easy iron inatumika katika kusaidia kutovimbana na pia inatumika katika kupatiana nguvu.

Kuna watu watatu, kuna mama na mtoto wake na muuguzi. Mama ameweza kubeba mtoto wake kwenye mikono yake na muuguzi anampatia mtoto huyu dawa.

Hapa ni hospitalini. Tunaona kuna kitanda, kuna mama na kuna mtoto. Mama amelala kwenye kitanda na amembeba mtoto mdogo. Pia tunaona kuna meza hapo kando.

Mkono unaonekana. Mkono huu umevalia glavu na umebeba dawa na sirinji. Chupa ya dawa hiyo ina dawa ndani na nje ina maandishi ambayo inayosema " Vaccine ".

Chupa iliyo na dawa, dawa hii inatumika kuondoa ganzi kwenye uume na kuongeza mbegu, inakupa hamu ya kurudia tendo la ndoa na wanao uza dawa hii wanapatikana tanga mjini Tanzania na ukitaka kuwasiliana nao wameweza kuweka nambari yao.

Hii ni chupa ya dawa chupa hii ni ya rangi nyeupe na ina maandishi ambayo imeandikwa na rangi nyeusi lina maandishi yafuatayo pills for sex .

Hii ni barabara ya lami. Kando yake kuna mchanga na maji. Barabara hii imeweza kukatika, kwenye barabara kuna watu wamesimama wanatazama wengine wanapiga picha, miti pia imejaa.

Hii ni shule ya sekondari. Hawa ni wanaume wawili wako kwenye vyoo ya kujisaidia. Kwa milango yao wameandika, ladies toilets na hapo nje ya vyoo hivi kumeandikwa, osha mkono wako hapa.

Watu hawa ni wa kike, kuna wale wameketi chini na kuna wale wamekaa kwenye viti. Tunaona mmoja wao akiwa ni kiongozi wao anawaongelesha. Watu hawa wa kike wamevalia leso kwenye mabega yao.

Maji yamejaa katika eneo hili, yamefurika watu wanatembea ndani ya maji hayo, kuna gari ambalo limeweza kuanguka miguu yake inaonekana, gari lenyewe ni la rangi ya manjano miti inaonekana na posti za stima.

Kuna chupa tatu ambazo zimeweza kusimamishwa, moja ikiwa ni kubwa kushinda zingine mbili. Ya kati kati ndio kubwa na ni ya rangi nyeupe, imeweza kuandikwa " Pure calcium ". Moja yao imeandikwa " Natural made Calcium " na nyingine imeandikwa " My kind Organic "

Hiki ni kijisanduku cha dawa kimeandikwa forellax slow relese b12, iron ,follic acid, vitamin B12, B6 na zinc . Red blood cells and haemoglobin . Dawa zenyewe zina tembe thelathini.

Wamebeba mitungi, mmoja anaonekana amevalia barakoa na mwingine anachota maji. Wako kwenye kioski kimoja na kuna tanki juu ya kioski hicho na ni mahali pa kuchota maji.

Ngombe hawa wako zizini mwa ngombe, kuna ngombe mmoja ambaye hajiskii vizuri. Tunaona kuna mhudumu anayeshughulikia wanyama akimwekea kitu kwenye mapua yake na kuna mhudumu mwingine ambaye ameweza kushika pembe za huyo ngombe.

Tunaona kuna meza na kwenye meza hii, sodo zimewekwa juu yake. Kuna mtu anayeshika sodo hizo na mikono yake miwili. Tunaona kuna kucha pia zaonekana na kwenye kidole chake kimoja, kuna pete.

Hapa ni shambani katika shamba hili kumepandwa mahindi, mahindi yameeza kutoa na kuna matawi, tuko katika msimu wa mvua na katika msimu wa mvua wadudu wanatokea aina tofauti tofauti katika msimu huu tunaona nzige wamevamia hindi moja na matawi ya mahindi.

Kiongiozi katika eneo hili, tunaona kuna ngombe ambaye amekufa, kuna mawe amayo ni mengi sana. Kuna watu wawili ambao wanatembea, wamevalia kofia kichwani na wamejifunga leso, tunaona kuna mti ambao umekauka.

Huyu ameshika dawa mkononi mwake. Dawa hii, iko kwenye chupa na imefunikwa na kifuniko ya manjano. Mkononi mwake, amevalia Pete. Shingoni mwake, amevalia kipuli na mama mwenyewe nywele inaonekana.

Kuna meza ,viti ,begi, karatasi na kalamu . Watu hawa wako ndani ya hema . Kuna mama aliye na mtoto mdogo , na mwanamke mwingine amevalia barakoa. Wanakaa wanazungumza wakielezana . Mama aliyekaa amenyoosha mkono kuskiliza kile anachoambiwa.

Watu hawa wameweza kupiga foleni. Ni watu wa kiume na wa kike. Kuna mwanamme mmoja ambaye ni mrefu kushinda wote. Amevalia kofia kichwani. Watu hawa wamesimama na mbele yao kuna sodo. Katika vibao ambavyo wameshika, kibao kimoja kinasema Stop Period Stigma .

Sehemu hii kumekauka sana kuna mama mmoja amesimama amevalia buibui wanyama wamekufa miti ingine imeanguka chini haina hata matawi miti yenyewe imekauka kuna miti imesimama lakini imekauka pia, nyasi imekauka.

Kuna rangi nyeusi pale na pia kuna dawa ambayo imeweza kuandikwa MMR vaccine ambayo inatibu measles, mumps and rubella, Ni 200 ml RX only na pia kuna sirinchi imeweza kulazwa pale chini.

Dawa hizi ni za miti shamba, na pia chupa zimesimamishwa. Kwenye kibao hiki, kinaeleza dawa hizi zinatibu nini, kama asthma, lower abdominal pains, premature ejaculation, high blood pressure, painful menstruation na zinginezo.

Mtu huyu amebeba mgongoni mwake kunyunyizio. cha kifurushi. Ananyunyizia dawa kwenye maua yake. Amevalia nguo ya kujikinga ili dawa hiyo isimwingie mwilini mwake.

Mvua imeleta madhara mengi sana, maji yameweza kufurika na miti imewezwa kukatika na imeanguka. Watu wamekuja kwa wingi kutazama kile kinachoendelea.

Tunaona kuna mama moja ambaye amevalia barakoa ananawa mkono na hapo anaponawa mkono kuna ndoo ambapo maji yanaenda, kando yake kuna mtoto mdogo anayemtazama, tunaona kuna kiti kimeegeshwa na kuna vyumba vya mabati.

Hapa kuna wanawakwe wawili na mtoto mmoja ,kuna mama ya mtoto na muuguzi ,muuguzi amevalia koti nyeupe na mama amebeba mtoto na tunaona kuwa mtoto huyu anadungwa sindano kwenye mkono wake .

Hapa kuna madaktari wasaidizi wawili. Wamesimama, mmoja akiwa ameshika karatasi. Kuna watoto wanne ambao ni wachanga, wanaoneka kuwa wamezaliwa. Wamewekwa chini ya mashini. Nje, kuna miti yanayoonekana.

Hiyo ni chupa ya dawa, lina dawa ndani mwake , dawa hizi zimeweza kukubalika na phamasia na kwenye chupa hii imeweza kuandikwa nature made iron 18mg with vitamin c gummies .

Kuna watu watatu wanaoonekana, wawili wakiwa wa kike na mmoja wa kiume. Wamevalia barakoa. Kuna mama mmoja amekaa kwenye kiti na mwingine, anamdunga sindano. Kuna viti vingine ambavyo havijakaliwa.

Takataka inaonekana ikiwa kwa wingi sana. Watu wawili wanafanya usafi ili kukusanya takataka hiyo. Barabarani pikipiki inaonekana na mtu akiwa juu. Kando ya barabara tunaona kuna nyumba.

Magari ya usafiri yanaonekana barabarani. Kuna mtu mmoja anaskuma mkokoteni. Mtu huyu amevalia begi mgongoni. Maji yameweza kufurika. Kuna pikipiki za usafiri pia zinapita. Na watu pia kwa wingi wanatembea kando ya maji hayo.

Kuna wanawake wawili, mmoja amekaa chini na mwengine amesimama. Amesimama juu ya kiti. Anawaonyesha wengine jinsi ya kutumia sodo. Mwanamke huyu anatabasamu. Tunaona kwenye jengo hili kuna ubao.

Wamesimama na kutazama yale madhara yanayoendelea, kuna nyumba zimeweza kuanguka, kando ya hizo nyumba kuna ghorofa, nguo zimeanikwa nje, kwa hao watu kuna wale ambao wanapiga picha.

Hapa watu ni wawili .Wote ni wanawake wamevalia barakoa ,na mmoja amejifunga kitamba kichwani .Mmoja amekaa chini na mwingine ameinama akimdunga sindano, anayemdunga sindano ni mhudumu wa afya.